Hili ni kituo cha kupunguza umeme. Kituo hiki kina transfoma kubwa na miundo ya chuma inayobeba nyaya za umeme. Transfoma husaidia kubadilisha kiwango cha volteji ya umeme kwa usambazaji. Mazingira yanaonekana kuwa wazi na angaa ya buluu juu.

Hili ni mandhari ya jioni au alfajiri yenye nguzo za umeme, zikisimama juu ya kilima au ardhi tambarare. Anga limegawanyika kwa rangi mbili tofauti. Upande wa kushoto una rangi ya buluu iliyokoza, na upande wa kulia una rangi ya machweo yenye mchanganyiko wa machungwa na majani.

Hili ni kituo cha umeme ambacho kinaweza kuwa sehemu ya mfumo wa usambazaji umeme. Kituo hiki kina miundo ya chuma, transfoma na vifaa vingine vinavyohusiana na umeme. Vituo vya umeme husaidia kupunguza ama kuongeza volteji ya umeme na kusambaza umeme kwa nyumba, biashara na viwanda.

Huyu ni kituo kubwa cha kuzalisha umeme, chenye miundo mingi ya mabomba na majengo. Kuna moshi ukitoka upande mmoja kuashiria shughuli za kiwanda. Inaonekana kuwa katika eneo la mlima au vilima kwa mbali.

Hili ni mtambo ya kuzalisha umeme. Mtambo hili inazalisha umeme kwa kutumia joto linalotoka ardhini, na ina uwezo wa kuzalisha takriban megaweti, mia moja arubaini. Iko katika eneo la karibu na hifadhi ya taifa ya Hell Gates.

Hili ni kituo cha umeme inayotumika kupungza umeme. Kituo hiki kina miundo ya chuma inayobeba nyaya za umeme na vifaa mbalimbali kama vile transfoma na vizuia umeme. Kuna pia jengo dogo la huduma au udhibiti karibu na miundo ya umeme.

Hili ni uzalishaji umeme inaonyesha mnara wa umeme mrefu uliowekwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi na miti michache. Mnara huu una muundo wa chuma na unaonekana kwa kuunganisha na nyaya za umeme.

Hawa ni kundi la watu wakifanya kazi katika eneo la kutupa taka. Eneo hilo la kutupa taka lenye milima mikubwa ya takataka. Watu kadhaa wamevaa nguo za kawaida na baadhi wakiwa na vifaa vya kujikinga. Wanashughulika na takataka. Anga linaonekana kuwa na mawingu na kuna dalili za mvua nyepesi.

Hili ni mandhari ya utulivu inayoonyesha bwawa la maji likizungukwa na mimea. Upande wa kushoto kuna majengo marefu yanayoonekana kama jiji. Katikati ya bwawa kuna chemichemi ya maji inayoruka juu. Anga ni ya bluu na lina mawingu meupe.

Hili ni mandhari ya wazi yenye anga ya buluu na mawingu machache. Katika mandhari haya kuna nyasi ndefu na kijani kibichi na miti michache. Wanyama kadhaa wanaonekana ikiwemo twiga wakitembea ardhini.

Hawa ni kundi la wanafunzi wakiwa wamevalia sare za shule, wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti. Wanaonekana wakiwa wameshika miche ya miti, ndoo za umwagiliaji maji na baadhi yao wakiwa wameinua mikono yao juu, kwa furaha au ushindi.

Hii ni mto au mfereji iliyochafuliwa na maji yenye rangi ya kahawia na kijivu yakiwa yamejaa takataka na uchafu mwingi unaoelea juu ya maji. Kando ya mto kuna kingo zenye udongo na mimea iliyokauka au yenye uchafu.

Hawa ni mamba wa nile , wakiwa katika makazi yao ya asili, karibu na maji machafu yanayo onekana kama bwawa au mto. Mamba hawa wanaonekana ndani ya maji na sehemu ya mwili wao ikiwemo kichwa vinaonekana wazi, juu ya uso wa maji. Eneo linalozunguka maji lina miamba na mimea michache.

Hili ni soko lenye bidhaa mbalimbali ikiwemo mizigo mingi ya viazi, vitunguu na masoya mengine ya mizizi iliyopangwa kwenye ndoo na chini. Kuna pia ndoo zenye matunda au mboga za aina nyingi zilizopangwa kwa safu.

Hawa ni twiga wawili kwenye kituo cha twiga labda kituo cha twiga cha Nairobi. Watu wanasimama kwenye jukwaa lililoinuka na kuwasilisha twiga kwa mkono. Twiga mmoja anaonekana akila kutoka kwa mkono wa mtu, huku mwingine akitembea karibu. Mandhari inaonekana kuwa ya asili na miti na mimea mingine nyuma yao.

Huu ni mandhari ya asili yenye miti mikubwa wenye matawi mengi yaliyotawanyika. Chini ya miti na katika eneo la karibu kuna swara, baadhi wakila nyasi na wengine wamesimama. Mandhari inaonekana kuwa kavu kiasi huku nyasi zikiwa fupi na rangi ya udongo ikionekana wazi.

Hawa ni kundi la pundamilia, katika eneo la wazi lenye nyasi. Linaonekana kuwa hifadhi ya kitaifa huku jiji la Nairobi likionekana nyuma. Pundamilia hawa, wako karibu na njia chafu na anga inaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Hili ni mandhari ya msitu au eneo lenye miti mingi na majani mabichi. Kuna ngangaru aliyetembea au kuruka na nyuma yake kuna wanyama wengine wawili wanaofanana na paa au swala. Miale ya juu inapenya kupitia miti ikitengeneza vivuli na mwanga unaovutia ardhini.

Huyu ni kiboko mchanga akinywa maziwa kwenye chupa inayo shikiliwa na mtu. Inaonekana kama kiboko huyu analishwa na mtu labda mlezi au mtaalam wa wanyama. Anga linaonekana kuwa wazi kuashiria ni mchana.

Huyu ni ndege aina ya korongo akisimama ndani ya maji, labda kwenye bwawa au mto, na tafakari yake inaonekana wazi kwenye maji. Mandhari ya miti na mimea mingi pia inaonekana, ikitafakari kwenye maji upande wa juu, ikionyesha mazingira ya asili kwenye utulivu.

Hili ni maeneo lenye makazi duni. Kuna majengo yaliyojengwa kwa haraka na watu kadhaa wamesimama au wameketi nje ya majengo hayo. Upande wa kulia kuna rundo la vifaa vinavyoonekana kuwa pepee au pepo, mfuko ya choo ambao ni suluhisho la usafi wa mazingira linalotumika katika maeneo kama hayo.

Huyu ni mnyama mkubwa anayefanana na kifaru, akiwa amefunikwa kitambaa kichwani na amezungukwa na watu kadhaa. Inaweza kuwa tukio la uokoaji au usimamizi wa wanyama wa pori.

Hawa ni kundi la tembo wakivuka barabara mbele ya gari ya safari pengine katika hifadhi ya kitaifa ya wanyama ambayo inajulikana kwa idadi kubwa ya tembo. Mandhari inaonekana kuwa tambarare yenye anga la bluu na mawingu machache.

Hawa ni watu wenye wamesimama karibu na maporomoko ya maji, ambayo yanatiririka kwa kasi. Maji yanaonekana kuwa meupe na yenye povu yakishuka kutoka sehemu ya juu. Watu hawa wamevalia nguo ambazo hazionekani vizuri kutokana na ungumi na mwendo wa maji. Mazingira yanaonekana kuwa ya miapa na asili.

Hawa ni kundi la watu wakiwemo watoto wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni na manyoya kichwani, wakionekana kutumbuiza au kushiriki katika shughuli fulani humu ndani ya ukumbi kwenye viti vya watazamaji.

Hili ni mazingira yaliyochafuliwa karibu na mto, mto unaonekana umejaa taka nyingi na uchafu kando kando na maji yenyewe yanaonekana kua machafu kwenye kingo za mto kuna udongo tupu na majengo duni yanayoashiria makazi yasiyopangiliwa au mtaa ya mabanda.

Hawa ni twiga wawili wakubwa na twiga mmoja mdogo katika mazingira ya savannah, chini ya anga ya buluu na mawingu meupe anga ni wazi kuonyesha ni mazingira au ishara ya kuwa mchana.

Hili ni uhifadhi wa mazingira, inayoonyesha kundi la nyani, wakiwa wamekaa pamoja. Wanaonekana kua na manyoya meusi au kahawia iliyokolea. Nyani wawili wakubwa wanaonekana wakiwa na mdogo mmoja katikati.

Huyu ni mbwekha mwenye mgongo nyeusi. Amesimama kwenye eneo lenye nyasi nyingi. Mandhari ni ya wazi na inaonekana kuwa ni hifadhi ya wanyama. Nyasi inayoiva inaonekana ikiwa kijani kibichi

Hawa ni kundi la watu wanaonekana kuwa wamasaai wakifanya densi ya jadi inayojumuisha kuruka. Wanaume wawili wameinuka juu angani wakiruka huku mwingine wamesimama wakitazama au wakiwa sehemu ya densi hiyo.

Hili ni eneo la makaazi duni ambapo kuna mazingira machafu na uchafu mwingi. Kuna mfereji au mkondo wa maji uliojaa takataka na uchafu mwingi, unaashiria ukosefu wa usafi wa mazingira. Nyumba zilizojengwa kwa vifaa rahisi zinaonekana nyuma na udongo yenye matope unaonekana mbele pamoja na mbwa aliyelala chini.

Huu ni maabara ya shule. Ndani ya maabara, kuna wanafunzi wawili waliovalia makoti meupe ya maabara. Mwanafunzi mmoja yuko upande wa kushoto akifanya kazi kwenye meza iliyojaa vifaa vya maabara kama vile beakers na flask . Mwanafunzi mwingine, yuko upande wa kulia, amesimama na anaonekana kushika chombo fulani cha maabara.

Hili ni eneo lililo la kuumbwa na mafuriko au matope mengi, mbele wanaume anaonekana akichunguza au kufanya kazi karibu na mto au eneo lenye tope akiashiria kitu kinachofanana na fimbo ,nyuma yake chini ya mti mkubwa mwanaume mwingine anaonekana amepanda juu kidogo kwenye mti au kichaka labda akijaribu kutoroka maji au tope.

Huu ni eneo kubwa la maji ikionekana kuwa tulivu na lenye kuakisi mwanga, karibu na ukingo wa maji kuna watu wawili wakiwa kwenye boti ndogo au ubao wa kuendesha majini pia kuna boti nyengine kubwa zaidi ikiwa imetia nanga au kuelekea karibu na ukingo na watu ndani yake.

Hili ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi. Inaonyesha mto mkubwa unaopita katika eneo lenye makazi yasiyopangwa au mtaa wa mabanda. Unaonekana kuwa na maji mengi kutokana na mvua kubwa au mfuriko.

Huyu ni mtu anayechambua takataka zilizokusanywa kwenye chombo kikubwa cheupe. Kichaonekana ni pipa au ndoo uku kukiwa na rundu la takataka nyingine nyuma yake. Mtu huyu anaonekana akifanya kazi ya kusafisha au kupanga taka.

Hawa ni kundi kubwa la nyungu wakivuka mto. Wanyama hao wanaonekana wakipanda kutoka kwenye maji yenye mawimbi kuelekea ukingo wa mto wenye udongo na nyasi. Mandhari yanaonyesha eneo la wazi lenye mimea huku wanyama wengine wakiwa tayari wamevuka na wengine bado wako majini.

Huhifadhi wa mazingira na usimamizi, inaonyesha twiga akichunguza watu wawili. Twiga ana shingo ndefu na madoa ya kawia, na watu hao wanaonekana kufurahia kuwepo karibu na mnyama huyo.

Hili ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi, inaonyesha eneo la nje lenye miti ,mawe na majengo. Kuna miti miti mrefu yenye majani mengi eneo hilo. Mawe yaliyopangwa karibu na msingi wake. Majengo yanaonekana nyuma na kuta za rangi ya manjano zikizunguka eneo hilo.

Hili ni eneo la makasi duni liliyo athirika na mafuriko makubwa Kuna mto uliofurika yenye maji mengi na ya rangi ya matope yanayotiririka Kwa kasi, kingo za mto Kuna nyumba za muda zilizochengwa kwa vifaa mbalimbali zikionyesha hali ya makasi duni na bidhaa ziko karibu sana na maji haya

Hii ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi, inaonyesha mchoro mkubwa ukutani unaonyesha uso wa mwanaume ukiwekwa katika jengo. Rangi za bluu na za mawimbi zinaonekana nyuma ya uso. Mbele ya mchro huu kuna magari mawili yaliyo pakiwa barabarani.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi, inaponyesha kichwa cha twiga akikaribia kuangalia kitu. Mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa msitu au eneo la wazi lenye miti na mimea, ikionyesha mazingira ya asili labda katika hifadhi ya wanyama au mbuga.

Hili ni miti ya acacia inayojulikana pia kama mwavuli wa miiba ukiwa imesimama pekee yake katika eneo lenye nyasi na anga la buluu la mawingu meupe. Mti huu unahitaji pana tambarare na matawi yaliyotawanyika kama mwavuli.

Hili ni eneo lenye uchafu mingi likiwa na mkondo wa maji machafu yanayonekana kuwa majitaka, yakipita katikati ya takataka na mabaki mengine. Kuna mabomba za siki yanayolala karibu na mkondo wa maji machafu na kwa umbali kuna magari na watu wachache.

Hii ni hifadhi wa mazingira na usimamizi. Inaonyesha mandhari ya mji kutoka juu, ikiwa na majengo ya gorofa mengi na anga ya, blue iliyo na mawingu. Katika mji huo kuna miti iliyopandwa katikati ya majengo.

Hili ni hifadhi ya mazingira na usimamizi ina onyesha eneo la wazi lenye mvua na watu kadhaa. Kuna mwanamke amesimama upande wa kushoto akiwa amevaa vazi refu jekundu, huku wanawake wengine wawili wamesimama karibu na eneo lililo funikwa upande wa kulia.

Hili ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi, katika mji. Kuna magari nyeupe na blue , lililokua limeegeshwa barabarani. Kwenye paa la matatu, kuna ishara nyekundu yenye maandishi, Kiria. Namba ya usajili ya matatu ni KDA 10754.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi barabarani. Kuna magari kadhaa ikiwemo gari ndogo jeusi, gari jeupe na basi ndogo la abiria. Watu wanaonekana wamesimama kando ya barabara, wengi wakiwa wamekaa na kuna mtu wa majengo nyuma. Inaonekana kama mandhari ya mji.

Hili ni matatu yenye rangi nyekundu na mchoro ya simba mkali nyuma. Matatu hio, ina nambari ya usajili ya KPY 245A, na inaonekana imesimama kando ya barabara, yenye majengo marefu na watu.

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi jijini. Kuna magari mengi kama vile basi, gari dogo na pia pikipiki. Kuna maafisa wa trafiki wawili waliovalia sare wakiwa wamesimama barabarani.

Huu ni basi kubwa la abiria ya rangi ya zambarau likiwa limeegeshwa barabarani na watu kadhaa wakitembea karibu nalo. Kuna watu wengine ndani ya basi na pia pikipiki zimeegeshwa karibu na mabasi.

Hili ni barabara yenye magari mengi na msongamano wa magari. Kuna watu wachache pia wanaonekana wakitembea kando ya barabara. Majengo yanaonekana kwa umbali, nyuma ya miti, na anga linaonekana kua jeupe au lenye mawingu mingi.

Hili ni barabara yenye shuguli nyingi, ikiwa na ishara ya kuvuka kwa watembea kwa miguu; iliyowazi upande wa kulia. Kuna magari na pikipiki barabarani, na baadhi ya watu wanavuka barabara kwenye kivuko cha watembea kwa miguu.

Hili ni barabara kuu yenye njia nyingi. Kuna basi la bluu likiwa upande wa kushoto wa barabara na magari mengine yakiwa upande wakulia. Pia kuna bango kubwa la kijani la ishara ya barabara juu ya barabara. Majani marefu yanaonekana kando ya barabara.

Hili ni usafiri la umma ambaye lina onyesha njia ya reli likiwa lime tanda katikati. Na pande zote mbili kuna maenoe ya makazi na biashara kushoto kuna barabara na majengo na watu wanaonekana wakitembea karibu na njia ya reli, kulia kuna mimea na ukuta.

Hawa ni kundi la watu, wamekusanyika karibu na mabasi mawili. Yanaonekana kuwa matatu katika eneo lenye shughuli nyingi mjini. Watu hawa wanavalia nguo mbalimbali na baadhi yao wanaonekana wakishuka au kupanda mabasi au wakizungumza. Mandhari nyuma, yanaonyesha majengo, kuashiria mji, mazingira ya jiji.

Hili ni mandhari yenye shughuli nyingi barabarani ambapo watu wanatembea na mabasi yameegeshwa au yanasonga. Kuna majengo marefu upande wa barabara na hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo ikionyesha joto.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi barabarani. Kuna basi kubwa la rangi ya buluu linaonekana kuwa Isuzu likiwa limeegeshwa au likitembea polepole. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea au wakisimama karibu na basi hilo. Mandhari inaonekana kuwa ya mjini labda karibu na kituo cha basi au eneo la biashara.

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi. Kuna majengo marefu, baadhi yakiwa na rangi ya blue na nyeupe . Mabasi au matatu yameegeshwa barabarani. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea au kusubiri karibu na magari.

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi katika jiji. Kuna magari kadhaa barabarani ikiwemo, basi kubwa jekundu lenye neno, Royale, limeandikwa pembeni, na matatu kadhaa, mojawapo likiwa na jina la Kulls. Pia kuna gari ndogo la blue upande wa kushoto. Watu wanatembea barabarani, wengine wakionekana kuvuka.

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi katika jiji. Kuna magari kadhaa ikiwemo matatu na basi na pikipiki. Watu wanaonekana wakitembea na kusimama kando ya barabara na baadhi yao wanaonekana kuwa maafisa wa trafiki au polisi waliovalia sare za majani.

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari mengi kama vile mabasi na magari mengine yakiwa yamejaa barabarani. Kuna majengo marefu upande wa kushoto na kulia wa barabara na miti upande wa kulia. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara na kuna nguzo za taa katikati ya barabara.

Eneo la barabara lenye shughuli nyingi. Kuna bango kubwa linalosomeka 2NK Sacco na namba ya mia tano juu yake. Hii inaashiria huduma ya usafiri wa umma, inayoelekea Nakuru. Gari jeupe ambalo ni daladala linaonekana likiwa limeegeshwa au ikipita karibu na bango.

Huu ni barabara kubwa yenye magari na watu. Kuna malori mawili meupe barabarani. Moja upande wa kushoto na jingine upande wa kulia .Kando ya barabara Kuna miti mingi, na majengo yanaonekana kwa umbali. Anga linaonekana kuwa na mawingu au ukungu kidogo.

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi. Kuna magari mengi ikiwemo mabasi na magari madogo, yaliyosimama kwenye msongamao wa magari. Pia kuna watu wengi wanaotembea kando ya barabara au wakivuka barabara.

Huu ni mandhari ya barabara mjini, ikiwa na basi la abiria lenye maandishi mbali mbali. Watu kadhaa wanaonekana wakiwa karibu na basi hilo, wengine wakiwa wameshika mizigo. Eneo hilo linaonekana kua lenye shughuli nyingi, kukiwa na majengo na alama za barabarani.

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi katika jiji. Kuna magari mengi ikiwemo matatu na watu wanatembea kando ya barabara. Majengo marefu yanaonekana upande zote mbili za barabara na kuna nguzo ya taa au ishara upande wa kulia wa barabara.

Huu ni eneo lenye shughuli nyingi barabarani katikati kuna lori jekundu lenye neno prudence na baraka imeandikwa mbele na chini ya kuna nembo ya Isuzu, watu kadhaa wanaonekana wakitembea barabarani na pembeni mwa barabara ya matangazo yanaonekana juu ya majengo upande wa kulia.

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi katika jiji. Kuna magari kadhaa ikiwemo matatu na pikipiki. Watu wanaonekana wakitembea na kusimama barabarani, baadhi yao wanaonekana kuwa maafisa wa trafiki au walinzi wa barabara.

Shughuli ya barabara yenye magari mengi ikiwemo malori na magari madogo. Pia kuna watu wanaotembea kando ya barabara. Nyuma ya barabara kuna miti na majengo inaonekana kama trafiki imesimama au inasonga polepole.

Hili ni gari lenye rangi ya buluu na njano. Limebandikwa stika na matangazo pembeni mwake yanayoonekana kusisitiza huduma fulani. Inaonekana kama basi la abiria wa hapa mjini. Mandhari ya nyuma ni ya wazi, yakiwa na nyumba zilizojengwa, zikionyesha mazingira ya mjini.

Hili ni mandhari ya barabara yenye majengo marefu na magari. Upande wa kushoto, kuna basi jekundu lenye maandishi Embassava na namba ya usajili KCM 145W. Magari mengine yanaonekana kama matatu, yamepaki mbele ya basi hilo na majengo marefu yenye vioo na rangi ya machungwa.

Hili ni barabara yenye magari ikiwemo lori jeupe na gari ndogo na mtu anatembea kando ya barabara upande wa kulia. Upande wa kushoto wa barabara kuna ukuta mrefu na miti mingi yenye majani mabichi. Mazingira yanaonekana kuwa ya wazi na anga lina rangi hafifu.

Hili ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi .Kuna magari kadhaa yanayosimama kwenye trafiki ikiwemo basi dogo na magari ya abiria. Maafisa wa trafiki wanaonekana wakisimamia mtiririko wa magari na watu wanavuka barabarani.

Hili ni barabara lenye magari na daraja la waenda kwa miguu juu yake. Kuna magari yakitembea kwa barabarani, na daraja linaonekana kua na watu wakivuka. Anga ni ya wazi, inaonekana kuwa mchana.

Huu ni barabara kuu ambapo kuna magari barabarani yakiendeshwa. Kando ya barabara kuna majengo marefu yanayoashiria kuwa ni mjini. Ni barabara yenye njia nyingi na inaonekana kuwa na shughuli nyingi ya usafiri.

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi ,ikiwa na daraja ya waenda kwa miguu. Magari kadhaa yanaonekana yakitembea barabarani ikiwemo lori la manjano, lenye tangi nyuma, anga lina mawingu meupe na blue iliyonyokoza.

Huu ni usafiri wa umma. Unaonyesha basi la abiria la Metro Trans lenye rangi ya buluu likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Watu wanaonekana wakitembea karibu na basi hilo, na pia kuna mabasi mengine nyuma yake. Namba ya usafiri ya basi hilo ni KDA 1317. Inaonekana kuwa katika mazingira ya mjini.

Hili ni maeneo ya magari. Inaonyesha maeneo la maegesho lenye magari kadhaa ya usafiri ya umma yanayojulikana kama matatu. Nyuma ya magari haya kuna majengo na miti kuashiria mazingira ya mjini au mji mdogo.

Huu ni mjini wenye magari ya usafiri wa umma. Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari na mabasi huku ikiwa na daraja linaloonekana kwa mbali. Kuna msongamano mkubwa wa magari barabarani.

Hii ni usafiri la umma. Inaonyesha barabara yenye magari na pikipiki. Kuna gari la rangi ya machungwa na pikipiki yenye mtu aliyevaa kofia ngumu na koti la rangi ya machungwa. Pia kuna madarasa ya waenda kwa mguu juu ya barabara.

Hili ni usafiri la uma. Inaonyesha gari la abiria aina ya matatu likiwa limejaa watu. Watu wengi wamesimama karibu na gari wakisubiri kupanda. Gari imeandikwa Narok, Nakuru ikionyesha kuwa inakwenda Nakuru. Kuna maduka na majengo nyuma ya gari.

Hili ni usafiri la umma inaonyesha msongamano wa magari katika barabara ya mjini. Kuna mabsi matatu na lori zikiwa zimesimama katika poleni. Kuna majengo marefu upande wa kulia wa picha. Inaonekana kuwa imepigwa wakati wa mchana.

Huu ni usafiri la uma. Inaonyesha barabara yenye magari mengi, majengo na daraja la miguu. Kuna pia tanki la maji upande wa kushoto. Kwa barabara kuna magari aina ya baiskeli, na pia kuna ngombe wanaokula nyasi kando ya barabara.

Hili ni usafiri la umma. Inaonyesha mandhari ya mtaa yenye magari kadhaa, yanaonekana kuwa matatu na watu wamesimama karibu. Kuna kituo cha mafuta au jengo lenye baa pana nyuma. Magari yanaonekana kuwa na rangi na michoro mbalimbali.

Hil ni barabara ambalo liko na magari machache na miti kando ya barabarani. Kuna lori jeupe linaloendeshwa barabarani upande wa kushoto na magari mengine yanonekana mbali upande wa kulia. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mwingu.

Hili ni usafiri wa umma, linaonyesha mandhari ya mtaa, yenye shughuli nyingi. Kuna majengo marefu, baadhi yakiwa na ishara zinazosomeka, magari yanaonekana kama matatu, yamepaki kando ya barabara, huku watu wakitembea na kusimama karibu nao.

Hili ni kituo cha basi, ambapo basi la bluu linaonekana kuwa aina ya Isuzu ikiwa na maandishi ya Metro nyuma. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na basi hilo na mandhari inaonekana kuwa ni barabara.

Hili ni usafiri la uma, linaonyesha gari ya matatu mjini. Gari hilo limepakwa rangi maridadi na mchoro ya kuvutia, ikiwemo picha kubwa ya mwanamke mgongoni. Matatu hii inaoenakana kuwa katika barabara njenzi, yenye majengo na watu wakitembea.

Hili ni basi ndogo aina ya matatu lenye rangi nyingi na imeandikwa Liberia. Ina namba ya usajili ya KCX 3890. Karibu na basi hilo kuna lori jeupe linalopatikia mzigo. Nyuma ya matatu kuna jeng linalo onekana kuwa kituo cha mafuta au biashara.

Hili ni usafiri la umma linaonyesha gari aina ya matatu likiwa katika kituo cha mafuta. Matatu hii ina rangi ya samawati, machungwa na nyeupe na imeandikwa Liberia Executive mbele. Pia kuna gari la mzigo nyeupe upande wa kushoto na watu wamesimama upande wa kulia wa picha.

Hili ni gari aina ya matatu lenye rangi angavu na michoro mingi. Watu wanaonekana wakitembea karibu na matatu hiyo na mwanamke mmoja yuko mbele akitembea upande wa kushoto. Kuna pia bango dogo lenye maandishi karibu na matatu.

Huu ni maporomoko ya maji yanayotiririka chini ya miamba mikubwa na mawe. Maji yanatiririka kwa nguvu na kutengeneza povu, huku miamba ikionekana kuzunguka eneo hilo la maji. Mandhari inaonekana kuwa ya asili na yenye miamba mingi chini ya maporomoko ya maji.

Hili ni lori la kijani kibichi lenye muundo wa chuma kama ngombe nyuma likibeba mizigo na watu juu yake. Lori hii linaonekana kuwa barabarani labda likisafirisha bidhaa au watu.

Hili ni kituo cha kusukuma maji. Inaonyesha safu ya vifaa kubwa za rangi ya bluu na injini zake zikiwa zimeunganishwa na mabomba makubwa na vali. Inaonekana kuwa mfumo wa kusukuma maji kwa shinikizo la juu.

Hili ni bomba la maji. Bomba la kisasa la maji linaloonekana kuwa limewekwa kwenye siniki au beseni. Bomba linaonekana kukodeshwa maji kama inavyoonekana kutoka kwa utone la maji chini ya mdomo wa bomba.

Hili ni ukavu wa maji na usimamizi wa taka. Inaonyesha tangi kubwa jeusi la maji, lililowekwa juu ya jengo la sege au jukwaa linaloinuka. Nyuma yake kuna anga la blue safi, kwenye tangi kuna nebo au maandishi meupe, yanayosomeka, Lotto.

Hili ugavi wa maji na usimamizi wa taka. Inaonyesha bomba la maji lililoshikwa ardhini, likiwa limefunikwa na udongo na takataka chache kama vile vipande vya karatasi au nguo. Bomba linaonekana kuwa limelazwa kwenye mfereji au shimo lililochimbwa.

Hili ni ukavu wa maji na usimamizi wa taka. Inaonyesha kiwanda kikubwa chenye miundo mingi. Kiwanda hiki ni cha saruji au kemikali. Kuna mabomba ya vyumba vikubwa na miundo ya chuma.

Hili ni ugavi wa maji na usimamizi wa taka. Inaonyesha udongo uliochimbwa au kufunikwa pengine kwa ajili ya ujenzi au kilimo. Kuna waya au kamba inayoonekana ikipitia juu ya uso. Udongo unaonekana kuwa mkavu na wenye mawe madogo madogo.

Maji na usimamizi wa taka. Inaonyesha mtaa wenye nyumba za dharura na takataka nyingi. Kuna mtu anayo simama karibu na taka. Mtaa una onekana kuwa na shughuli nyingi na kuna majengo marefu mbali. Hali ya hewa ina onekana kuwa ya mawingu.

Hili ni ugavi wa maji na usimamizi wa taka. Huyu ni mtu anayekusanya au kunawa maji mikononi mwake. Mikono miwili iliyoshikwa pamoja ikipokea maji yanayotiririka.

Hii ni barabara mbovu ya udongo yenye vumbi na matope. Inaonekana kuwa mashimo au njia za maji zilizotokana na mmomonyoko wa udongo katika barabara. Kwa umbali kuna pikipiki imesimama na watu wawili wamesimama kando ya barabara.

Hili ni ukafu wa maji na usimamizi wa taka inaonyesha bomba la maji linaolotoa maji. Maji yanaonekana yakimiminika kutoka kwenye bomba na kuna mabomba mengi yanaoonekana kwa umbali. Picha hii inaweza kuonyesha chanzo cha maji au mfumo wa usambazaji maji.